Mfumo wa matumizi ya pesa wa kielektroniki, ikionyesha miamala na kiasi kilichopo kwenye akaunti kutoka benki aina ya "KCB", na ikionyesha huduma za intanenti ya benki aina ya "I- benki" .

Mabadilishano ya fedha za kigeni yakiendelea kati ya watu wawili; ambapo mmoja ameshika fedha za kigeni mafungu mbalimbali, akizionyesha kwa mwenzake.

Eneo nzuri la benki likiwa limepambwa na matangazo mbalimbali kuhusu benki, ikiwa tayari kuhudumia wateja wanaofanya miamala ya kibenki.

Fomu ya kujisajili, kujiunga na benki kwa ajili ya kufanya miamala ya kibenki ikiwa inaonyesha namna ya kufungua akaunti kwenye benki hiyo.

Mwanaume mmoja amesimama akiwa na chupa ya kinywaji akionekana kufurahia, na kusoma maandishi kwenye kinywaji kile huku akimimina kwenye glasi kubwa zaidi.

Magari mazuri ya rangi mbalimbali yaliyo pangwa vizuri, eneo hili likionekana ni eneo linalotumika kwa ajili ya uuzaji wa magari haya ya kisasa.

Magari Mazuri Ya rangi nyeusi yakiwa yamejipanga kwenye chumba kikubwa na kizuri ikionyesha ni sehemu wanapouza magari ya kisasa

Gari zuri la kisasa likiwa wazi sehemu ya mbele eneo la dashibodi, ikionyesha liko safi na salama kwa ajili ya matumizi na safari.

Mashine nzuri ya kuuzia maziwa ikiwa imepambwa vizuri na picha za ng'ombe na maandishi yanayoonesha hicho ni kifaa kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Duka zuri la uuzaji wa bidhaa za maziwa, likiwa wazi kuhudumia wateja mbalimbali wanaonunua bidhaa kwenye duka hilo la bidhaa za maziwa.

Mashine nzuri na ya kisasa itumikayo kwajili ya uuzaji wa maziwa, ikipambwa na kunakishia vizuri ikionyesha ni mtambo unaotumika kwajili ya kuuzia maziwa.

Duka zuri la maziwa na vifaa vya maziwa, likiwa limefunguliwa kuwa hudimia wateja wanaohitaji bidhaa za maziwa.

Duka zuri la uuzaji wa maziwa; lililopambwa vizuri kwa matangazo ya uuzaji wa biashara ya maziwa, kukiwa na mtambo na mashine kwa ajili ya kuuzia maziwa.

Duka la kuuzia maziwa likiwa na mitungi mingi ya maziwa na wateja wengi wakiwa wanahudumiwa hapo dukani, ikionyesha ni eneo linalotoa biashara ya maziwa ya kisasa.

Mashine ya kuuza maziwa, ikiwa imepambwa kwa rangi na matangazo ikionesha ng'ombe akila majani hii inaonesha ni mashine ya kisasa ya uuzaji wa maziwa.

Ngombe akiwa kwenye picha kwenye mashine ya kuuzia maziwa mashine ya kisasa iliyoandikwa maneno ya kiingereza ikitumika kuuzia maziwa freshi.

Mama mmoja akiwa na furaha ameshika dumu na akimimina maziwa, huku kukiwa na glasi na friza na vifaa vya maziwa akionyesha anafanya biashara ya maziwa.

Mtambo mkubwa kwa ajili ya uuzaji wa maziwa pamoja na friji za kutunzia vinywaji mbalimbali baridi vikiwa ni sehemu moja, ikionyesha ni sehemu inayofanyika biashara ya vinywaji.

Mashine kubwa nzuri ya uuzaji wa maziwa ikiwa imepambwa kwa picha mbalimbali za ng'ombe na maziwa, na mtoto akinywa maziwa, ikionesha ni mashine inayotumika kwaajili ya uuzaji wa maziwa.

Picha ya ng'ombe na glasi ya maziwa yenye maziwa yanayomiminika ikiwa kwenye friji nzuri ndefu, inayoonyesha inatunza na kufanya biashara ya maziwa.

Mashine nzuri ya uuzaji wa maziwa ikiwa imepambwa na mapambo ya ng'ombe na mabango ya bluu bahari, ikionesha ni mashine ya kisasa kwa ajili ya uuzaji wa maziwa freshi.

Mashine kubwa na nzuri kwa ajili ya uuzaji wa maziwa ,ikipambwa na mnyama ng'ombe lakini kukiwa na mama mmoja anayefanya manunuzi ya maziwa.

Duka zuri linalouza maziwa likitumia vifaa vya kisasa likiwa limepambwa kwa matangazo mazuri, kwa ajili ya kuvutia wateja wa maziwa.

Mashine nzuri ya kisasa inayoonekana kutumika kwa ajili ya kuuzia maziwa, ikiwa imerembwa vizuri kwa picha mbalimbali na matangazo.

Mtambo unaotumika kufanya biashara ya maziwa, huku kukiwa na chupa zimepangwa vizuri pembeni ikiashiria ni sehemu zinapouzwa maziwa na bidhaa za maziwa.

Duka lililopambwa vizuri kwa rangi ya bluu bahari, likionekana ni duka linalo wauzia wateja wake maji ya kunywa na kutumia kwenye matumizi mengine likihudumia wateja wa maji.

Mtambo utumikao kwa ajili ya kuuzia maziwa, ukiwa umenakishiwa vizuri kwa picha mbalimbali na ukiwa umechomekwa kwenye umeme, ukionyesha ni mtambo wa kisasa kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Duka zuri la uuzaji wa maziwa na bidhaa za maziwa likiwa limepangwa vizuri kwa bango kubwa na lina bidhaa zilizo pangwa vizuri kwenye shelfu.

Mama mmoja aliyevaa mavazi meupe, akionekana kufanya biashara ya maziwa akiwa kwenye duka lake la kuuza maziwa fleshi na akihudumia mteja.

Jokofu zuri litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa, likiwa limepakwa rangi nzuri na zakupendeza na picha ya ng'ombe pamoja na mtu anayekamua maziwa.

Friji nzuri ya kuuzia maziwa, ikiwa na picha nzuri ya ng'ombe na mtoto anayekunywa maziwa, ikionesha ni mitambo wa kisasa wa kuuzia maziwa.

Mtambo wa kisasa kwa ajili ya biashara ya maziwa ukiwa na bango zuri, lililopangwa kwa rangi ikionyesha ni sehemu inayotumika kwa ajili ya biashara ya maziwa.

Mashine nzuri ya uuzaji wa maziwa freshi ikiwa imepambwa na chapa mbalimbali za matangazo, na mtu akimimina maziwa kwenye glasi kutika kwenye jagi.

Mtambo wa kisasa kwa ajili ya biashara ya maziwa, ukiwa uko tayari kuhudumia wateja wa maziwa, uliopambwa vizuri kwa picha mbalimbali, zikiaksi ni biashara ya maziwa.

Mashine za uuzaji wa maziwa, zikiwa zimejipanga vizuri ikionesha ni mitambo inayotumika kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine nzuri itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa, ikipambwa kwa matangazo ya maziwa pamoja na picha ya mtoto anywaye maziwa.

Dada mmoja akionekana kununua maziwa katika chupa ndogo, kwenye duka lililo wazi; ikionyesha anabadilishana maziwa kwa fedha.

Duka kubwa la uuzaji wa maziwa likiwa na wateja wengi, waliyokuja kuhudumiwa kupata maziwa ikionyesha ni biashara ya maziwa ikiwa inaendelea.

Duka zuri linalouza bidhaa za maziwa, likiwa wazi kuhudumia wateja wa maziwa na bidhaa za maziwa. Hii ikionyesha ni biashara ya uuzaji wa maziwa.

Mtu mmoja aliyesimama mbele ya mtambo unaotumika kwa ajili ya kuuzia maziwa, akiwa amevaa nguo nyeupe, akionyesha ni mhudumu anayefanya biashara ya maziwa.

Mtu mmoja akiwa kwenye duka linaloonekana kufanya uuzaji wa maziwa likiwa limeandikwa maneno ya kiingereza, inayoonesha ni sehemu ya kuuzia maziwa.

Picha ya ng'ombe ikiwa kwenye friza ya kuuzia maziwa yakiwa na maneno ya kingereza "Milk ATM" ikionyesha ni sehemu yanapopatikana maziwa.

Mashine nzuri ya uuzaji wa maziwa, ikipambwa vizuri kwa ng'ombe pamoja na maziwa, huku ikiwa imeandikwa maneno ya kiingereza, ikionyesha ni mtambo wa kuuzia maziwa.

Duka la maziwa freshi likiwa na picha na bango juu; ikionyesha inauza maziwa na mtu mmoja akiwa dukani akihudumiwa.

Mashine ya uuzaji wa maziwa ikiwa tayari kwa ajili ya kuuza maziwa, ikipambwa kwa rangi ya bluu bahari na maandishi mazuri ikiashiria wanauza maziwa.

Duka kubwa la uuzaji wa maziwa na bidhaa za maziwa likiwa limepambwa vizuri kwa matangazo na muuzaji akiwa ndani yake tayari kuhudumia wateja wanaohitaji bidhaa za maziwa na maziwa.

Vitanda vizuri vilivyopangwa pamoja na makodoro yake vikionyesha ni vitanda vya kisasa kwenye chumba kikubwa ikionekana ni eneo inakofanyika biashara ya vitanda na magodoro.

Mama mmoja akiwa katika chumba cha kuuzia fanicha aina ya sofa akishika sofa moja zuri lenye foronya yake nzuri ikionyesha kuwa ni duka la masofa.

Masofa mazuri ya kisasa yaliyojipanga pamoja na mito na foronya, ikiwa ni sehemu inayoonesha kunafanyika biashara ya masofa na bidhaa zingine za ndani.

Watu wawili wenye ufundi seremala, wakionekana kuranda mbao eneo la nje na la wazi; ikionekana ni sehemu wanayotumia katika kufanya kazi za ufundi.

Masofa mazuri na samani mbalimbali, yaliyopangwa vizuri kwenye chumba ikiwa ni sehemu ya kuuzia masofa hayo ikitumika kwa ajili ya biashara.

Chumba kikubwa kinacho uzwa samani mbalimbali za kisasa kikiwa na samani kama vile makochi, kabati, viti meza ikionesha ni duka la samani hizo.

Viti vizuri vilivyotengenezwa kwa mbao, vikiwa vimewekwa sehemu kwa ajili ya kutazamwa na wateja; watakaovutiwa kuvinunua kama sehemu ya kununua biashara hiyo.

Kitanda kizuri cha mbao kilichounganisha sehemu mbili ya vitanda, na kuwa na ngazi ya kupandia kitanda cha juu ikiwa ngazi hiyo ina droo za kuhifadhia vitu mbalimbali.

Duka kubwa linalouza samani mbalimbali za ndani, likionekana kwa nje; likiwa limeweka matangazo na mabango makubwa mbalimbali kwa ajili ya uuzaji wa fanicha.

Mwanamke mmoja anaonekana akifanya kazi ya ufundi seremala, akiwa na msumeno wenye meno madogo akikata mbao kwaajili ya ufundi.

Masofa mazuri yaliyotengenezwa yakipangwa vizuri kwenye jengo, lililozungushiwa mabati ikionekana ni karakana ya kutengeneza samani aina ya masofa.

Viti vizuri vilivyopangiliwa vizuri vikiwa eneo mfano wa ofisi vikiwa tayari kwaajili ya kukaliwa na watu wenye utumiaji wa ofisi.

Kitanda kizuri kikichotengenezwa kwa mbao safi na kunakishiwa vizuri, kikiwa tayari kwa kuuzwa kwa wateja; ikionesha ni sehemu inayotumika kutengeneza fanicha aina ya vitanda.

Meza nzuri iliyochongwa kwa mbao safi, ikiwa na stuli zake juu yake; ikionyesha ni sehemu wanapotengeza samani nzuri na za kisasa.

Sofa nzuri za samani zikiwa zimepambwa vizuri kwenye sehemu ya ndani ikiwa ni sehemu ya uuzaji wa masofa ya kisasa.

Duka kubwa yanapooneka masofa mbalimbali ya kisasa, yaliyopangwa juu na chini ikionyesha ni sehemu ya kuuza fenicha aina ya masofa.

Samani mbalimbali kama vile meza, kitanda na sturi zilizopangwa vizuri kwa ustaarabu, zikionyesha ni sehemu inakouzwa samani hizo.

Mwanaume mmoja aliyevaa tepu kwa ajili ya vipimo, ameshika nyundo na ameshika mbao akionyesha anamafunzo ya ufundi seremala.

Chumba kizuri chenye kitanda kizuri ikiwa yamepangwa mashuka mazuri kikiwa tayari kama biashara ya samani kikiwa kimepigwa picha nzuri.

Eneo kubwa lililozungukwa na vitu mbalimbali vya ndani ikiwemo godoro, masofa, kabati, shelfu zikiwa zimekaa kwa wingi sehemu ya nje sambamba na viti.

Chumba kizuri kikubwa na cha kisasa kinachoonyesha samani mbalimbali aina ya masofa; kikiwa kimepangwa vizuri ikionyesha ni sehemu inayotumika kufanya biashara ya masofa mazuri.

Duka kubwa la uuzaji wa fenicha aina ya masofa ikiwa na masofa mazuri ya kisasa yaliyo pangwa vizuri yenye rangi mbali mbali kwa wateja wanao hitaji samani aina za sofa

Mgahawa mzuri na wa kisasa uliopangwa vizuri na ukihudumia wateja kwa vyakula na vinywaji tofauti tofauti vya kisasa eneo hilo lina mandhari mazuri.

Chumba kizuri na kipana kilichopambwa na samani za kisasa ikionyesha ni mapokezi ya hoteli kubwa au ukumbi mkubwa kukiwa na mwanadada mrembo kwa ajili ya mapokezi.

Samani nzuri zilizopangiliwa vizuri kwenye eneo sawa na sebule, zikionyesha masofa ya kisasa pamoja na mito yake na bidhaa nyingine za kisasa.

Eneo zuri lililopambwa kiasili, ikionyesha ni mapokezi ya hoteli au ukumbi mkubwa ukiwa na samani zilizo nakshiwa vizuri.

Eneo zuri la mapokezi ya hoteli au mgahawa, ikiwa imepambwa vizuri kwa mandhari nzuri na taa nzuri, ikionyesha ni sehemu nadhifu kwa ajili ya upatikanaji wa huduma.

Sehemu ya soko la matunda na mbogamboga, likiwa na vitu mbalimbali vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri likiwa kwenye mpangilio na kuuzwa kwa wateja.

Mmama mmoja akiwa anapanga nyanya na mboga mboga sokoni, akiwa sehemu ya biashara ya soko wateja na wauzaji wengine wakiendelea kuuza na kununua.

Kina mama waliopo sokoni wakiuza mbogamboga na pamoja matunda, wakiwa wamekaa wakivaa kofia na miamvuli ikionesha ni sehemu ya wakati wa jua.

Bidhaa mbalimbali zilizo tengenezwa kwa ngozi zikionekana kuning'inizwa na kupangwa vizuri hiyo ikiashiria ni biashara ya mikanda, viatu pamoja na ngozi.

Mbogamboga na matunda na mahitaji ya nyumbani, yakiwa yamepangwa kwenye meza kwenye eneo pembeni mwa barabara, ikihudumia wateja mbalimbali wenye uhitaji.

Kina mama walio sokoni wakiuza bidhaa zao za mboga mboga na matunda, kwa ajili ya kufanya biashara ya vitu vya nyumbani.

Sehemu kama karakana yenye vyuma na vyombo vingi vya vyuma, vikiwa vimetengenezwa kwa ajili ya biashara yakiwepo majiko na vifaa mbalimbali vya upishi.

Eneo la soko lenye watu wengi wanaouza bidhaa za nyumbani na mbogamboga na matunda wakipanga biashara zao, na kuuzia wateja wanaopita kwenye soko hilo.

Eneo la soko lililojaa mahitaji ya nyumbani, kama vile: nyanya, hoho, karoti na pilipili hoho; zikiwa tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja wanaochagua na kununua bidhaa hizo.

Soko kubwa la matunda na mbogamboga likiwa limepangwa vizuri bidhaa kama nyanya, vitunguu, hoho, pilipili na bilinganya, zikiwa tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Eneo la soko linalouza viungo mbalimbali kama vile: nyanya, vitunguu, viazi na maboga; kukiwa na wanawake wanaofanya biashara ya vitu hivyo.

Eneo la soko linapouzwa bidhaa mbalimbali kukiwa na watu waliokuja kuhudumiwa kwa bidhaa mbalimbali wakipata huduma na biashara ikiendelea.

Watu wawili walioshika mbogamboga wakionekana kama mteja na muuzaji, sehemu ya manunuzi ya mbogamboga, katika soko la mbogamboga na matunda.

Soko kubwa lililojaa matunda na mbogamboga, limesheheni matunda mbalimbali na watu wakihudumiwa katika eneo hilo la soko.

Duka kubwa la vifaa vya ndani, likiwa limepangwa vizuri bidhaa kwenye shelfu na wateja mbalimbali, wakizunguka kwenye duka hilo wakichagua vyombo mbalimbali vya kisasa.

Eneo la wazi eneo la soko kukiwa na akina mama wengi waliopanga bidhaa zao kama vile ndizi maboga mahindi na vitunguu wakifanya biashara.

Eneo la wazi kama soko kwaajili ya kuuza bidhaa za matunda kama vile ndizi, matikiti maji, maembe, maepo, mananasi kwaajili ya watu wanaoonekana kuwa ni wasafiri.

Viungo mbalimbali kama nyanya, hoho, vitunguu, karoti vikiwa sokoni kwenye soko la bidhaa ndogondogo na mama mmoja akiwa ni mfanyabiashara wa bidhaa hizo.

Watu mbalimbali wakiwa kwenye duka linalouza bidhaa mbalimbali duka hilo ni supamaketi zinakopatikana bidhaa mbalimbali zilizopangwa vizuri.

Sehemu ya ofisi iliyo nakishiwa vizuri na mabango pamoja na matangazo, ikionesha ni ofisi kuu kwaajili ya matumizi ya kifedha.

Eneo la wazi kama soko, kukiwa na maduka mbalimbali na mawakala kukiwa na mizunguko ya watu wakihitaji huduma katika maduka hayo.

Kadi ya visa ikionekana kufanya malipo kwa njia ya mashine ambapo malipo hayo yanaweza kutumika kununua bidhaa ama kulipia huduma.

Kadi ya kufanya malipo aina ya "master card" ikiwa inalipa kwenye namba ya "selcom" kiasi cha fedha za kenya shilingi mia moja.

Mikono iliyo shika simu janja ikionesha ni sehemu ya kufanya miamala na mikono hiyo, ikiwa inatumia simu janja hiyo kwaajili ya kufanya miamala ya M-Pesa.

Chumba Kikubwa na kizuri kilichopambwa vizuri kwa mbao na ukuta wenye rangi nzuri, kukiwa na vyuma kadhaa vilivyopangiliwa vizuri ikionyesha ni chumba kitumikacho.

Jengo refu kubwa zuri, likizungukwa na majengo mengine marefu aina ya ghorofa, ikiwa imezungukwa na nguzo yenye nyaya za umeme, ikipita karibu na eneo hilo.

Chumba kikubwa chenye samani mbalimbali kama vile, ma sofa, viti na meza, ikionekana kuwa ni duka la uuzaji wa vifaa vya majumbani aina ya samani.

Eneo lenye majengo marefu aina ya ghorofa ,yaliyojipanga vizuri kwa mpagilio maalumu ,na mengine yakiendelea kujengwa katikati yao.

Tangazo kubwa lilowekwa mbele ya jengo likionyesha jengo hilo linauzwa yameandikwa maneno ya kiingereza, lakini na mawasiliano ya wauzaji wa jengo.

Mashati mazuri yaliyo pambwa kwenye meza yamekunjwa vizuri, ikiwa ni sehemu ya duka linalo uza mavazi hayo na mavazi mengine mengi mazuri.

Sehemu nzuri yenye mandhari mazuri inako onekana ikifanyika biashara ya vinywaji, na ikiwa na mitambo mbalimbali ya kutengenezea vinywaji hivyo.

Duka zuri la muuzaji wa nguo za kisasa likiwa na midoli inayoonyesha nguo zinazopatikana, likiwa wazi kuwahudumia wateja wa nguo za kisasa.

Sehemu ya chakula ikionyesha "menu" ya vyakula vinachopatikana na wapishi wakiendelea na mapishi, na kabati yenye vyakula mbalimbali ikionyesha ni sehemu ya mgahawa wa kisasa.

Mashati mengi ya saizi tofautitofauti na rangi tofautitofauti yakiwa yamepangwa vizuri na yakiwa kwenye makaratasi yake ikionesha ni mashati mapya pembeni yake kuna makoti ya suti ya kuvalia mashati hayo.

Duka kubwa la bidhaa lililo pangiliwa vizuri kama supamaketi, kukiwa na bidhaa kemkem, na mtu mmoja anaonekana akichagua bidhaa katika shelfu za duka hilo.

Eneo la soko lenye mitambo mbalimbali kwa ajili ya biashara lakini bidhaa nyingi zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri na watu wakipita kununua bidhaa hizo.

Duka kubwa la uuzaji wa vinywaji mbalimbali likiwa limesheheni vinywaji vilivyopangwa kwenye makabati na mashelfu, tayari kwa ajili ya kuhudumia wateja wa jumla jumla na rejareja.

Duka zuri za bidhaa za matunda na bidhaa nyinginezo likiwa limepangwa matikiti na mbogamboga, za chainizi ikiwa na bidhaa nyingine nyingi kwa ajili ya kuhudumia wateja.

Duka kubwa aina ya Supermarket, lililopangwa bidhaa nyingi za aina tofauti tofauti zilizowekwa kwenye mpangilio mzuri, kwaajili ya wateja.

Duka zuri aina ya supemarketi likiwa na bidhaa mbalimbali na mteja akizunguka dukani hapo kwa ajili ya kununua bidhaa mbalimbali.